Kundi la vijana wakishiriki katika shughuli za mazingira hasa kupanda miti au kusafisha eneo la wazi. Wamevaa vizimbaa vya usalama vya rangi ya machungwa na manjano na wengine wamevaa glavu na barakoa kwa ajili ya usalama na usafi. Wengine wameshika miche mikononi wakitabasamu wakionyesha furaha na umoja. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la kijani lenye uoto na watu wengine wakiendelea na kazi ya upandaji miti au ukusanyaji wa takataka.

Simba wawili dume na jike wakiwa wametulia kwenye nyasi chini ya mti. Simba dume upande wa kulia ana manyoya mengi shingoni na jike upande wa kushoto hana manyoya marefu, jambo ambalo linalotofautisha jinsia zao. Wote wametulia na kustarehe labda wakipumzika baada ya mawindo au mchana wa jua. Mandhari ni ya msitu au savanna yenye nyasi na miti.

Barabara ya mijini yenye magari, mabasi ya rangi nyingi na watembea kwa miguu wakivuka barabara. Kuna taa za barabarani zinazodhibiti magari na watembea kwa miguu. Pia kuna ishara ya tahadhari kwa wavukaji barabara. Mandhari ina miti na majengo ya mji kwa mbali.